Onyesho la vitu vidogo vya mapambo au vifaa vya mitindo pengine katika duka la vito, duka la zawadi au duka la nguo. Kuna raki kubwa iliyopangwa vizuri yenye mipawi ya chuma ambayo vitu vimening'inia juu yake. Juu kabisa kuna herini za aina mbalimbali zikiwemo za lulu na dhahabu.

Ndani ya duka la nguo ikionyesha mashati ya wanaume yaliyopangwa kwenye rafu na yamening'inia kwenye pao za kuning'inia. Kuna mashati mbalimbali ya wanaume yenye mitindo na rangi tofauti. Baadhi ni ya mashati ya mikono mifupi na ingine ni mikono mirefu na mengine ni ya miraba.

Ndani ya duka la nguo labda duka la nguo za kiume likionyesha nguo na vifaa vingine vinavyopangwa kwa ajili ya kuuza. Katikakati na upande wa kulia kuna rafu nyingi na zihifadhi zilizojaa mashati suti na suruali zikiwa zimetundikwa vizuri. Rangi nyingi zinaonekana nyeusi, nyeupe na buluu zikionyesha nguo rasmi au za kawaida.

Onyesho la bidhaa za mtindo ndani ya duka. Katikati kuna popoto ya kuonyesha manguo iliyovaa sketi fupi nyekundu, blauzi za mistari ya rangi nyepesi na kofia kubwa yenye ukingo mpana. Hii imevaa miwani meusi na pini nyekundu na ua kwenye blauzi yake.

Chumba au kabati kubwa la nguo labda duka la nguo au chumba cha kubadilisha nguo. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopachikwa kwenye mbao za kunyanyua na pia zilizowekwa kwenye rafu. Kwa upande wa kushoto kuna shati nyeusi yenye lebo nyekundu na chini yake kuna nguo zingine za michezo na fulana.

Ndani ya duka ambalo linaonekana kuwa kama duka la nguo au mitumba lenye nguo zilizotundikwa kwenye reki au kuuzwa, katikati ya picha kuna reki ndefu ya nguo hizi liyojaa mashati, fulana na suruali za aina mbalimbali na rangi tofauti. Nguo nyingi zinaoonekana kuwa za wanawake na watoto na baadhi zina michoro ya maua au rangi angavu.

Mkusanyiko wa mikanda nyingi ya ngozi iliyopangwa kwa usawa pengine katika duka au onyesho la bidhaa. Mikanda hiyo inafuatana kwa rangi ikiwemo rangi ya kahawia iliyokolea, kahawia nyepesi, nyeusi na blue nyeusi. Kila mkanda una kabuka yake tofauti.

Ndani ya duka kubwa la nguo linaonekana kuwa la nguo za watoto kutokana na saizi na mitindo ya nguo zinazoonekana. Katikati kuna mdoli wa kuvalisha nguo. Amevaa koti la rangi ya waridi lisilo na mikono na suruali nyeusi, akiwa amesimama mbele ya rafu zenye nguo mbalimbali za watoto.

Ndani ya duka la nguo linaonekana kuuza jinzi na nguo nyingine za kawaida. Kuna rundo kubwa la jinzi zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu ya rangi nyeusi, upande wa kushoto na kulia wa picha. Baadhi ya jinzi zimepangwa kulingana na aina kama ile bootcut zikionesha na mabango juu ya rafu. Pia kuna mashati kadhaa yaliyotundika kwenye rafu.

Mlango mkubwa wa duka la Baby Shop ilipo ndani la jengo kubwa labda la maduka ya rejareja. Jina la duka Baby Shop limeandikwa kwa herufi kubwa kwa rangi za kijani na machungwa juu ya mlango. Ndani ya duka, kuna taa nyingi zinazong'aa na bidhaa za watoto kama vile nguo zilizopangwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na nafasi pana na kuangazwa vizuri. Linaonekana kuwa ni duka la kisasa la rejareja la mavazi . Kuna rafu nyingi za stedi za nguo zilizopangwa vizuri zikiwa na aina mbali mbali za nguo kama vile mashati, suruali, sketi na magauni zote zikionyesha kuwa injili ya kuvutia.

Ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye pao za kunyau za rafu. Upande wa kushoto kuna shati za wanaume zenye rangi na michoro tofauti zikiwa zimenyanyua. Upande wa kulia kuna rafu kadhaa zilizojaa mashati fulana.

Sehemu ya duka linalouza vifaa vya nguo hasa kofia. Katikati ya picha kuna stedi kubwa iliyobeba kofia nyingi za aina mbalimbali. Kuna kofia pana za majani yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu, pia kuna nyingine za kitamba.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo, likionyesha bidhaa mbalimbali zilivyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Kwenye rafu ya juu kushoto kuna mkoba mkubwa wa rangi ya kahawia iliyokolea ukiwa na mikunjo. Karibu nao, kuna mfuko uliovaa kwenye kisikio cheusi chenye umbo la shingo.

Duka la vifaa vya kike likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe juu kabisa kuna bango lenye picha za wanawake wakiwa wamevalia kofia na anwani ya tovuti www.accesories.co.ke.

Safu za madoli za kuvalisha nguo yanayopangwa kwenye foleni yakiwa yamevaa nguo mbalimbali za kisasa. Madoli yali yalipo kushoto yamevalia nguo zinazo fanana na suti au viseti vya vipande viwili venye rangi angavu kama vile manjano.

Duka la gala na nguo, hasa nguo za watoto vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu na sehemu ya kuifadhia. Kuna rafu nyingi yenye rangi ya blue na au kijanikibichi zilizojazwa na nguo zilizokunjwa na kupangwa katika paketi.

Ndani ya duka la nguo la kifahari likiwa limepangwa vizuri, na lenye muundo wa kisasa. Katikati ya picha kuna viti viwili vya starehe vilivyopambwa na muundo wake wa kipekee, vikiwa vimewekwa juu ya zulia ya rangi ya kijivu. Juu ya vitu hivyo kuna taa kubwa la kifahari iliyoning'inia kutoka dari ikitoa mwanga wa kifahari.

Sehemu ya duka la nguo labda la watoto au wanawake lenye nguo na viatu vilivyopachikwa kwenye kuta na rafu. Upande wa kushoto kuna safu za viatu vya kuteleza vya rangi tofauti kama waridi, kijani kibichi na kahawia vilivyopachikwa ukutani.

Ndani ya soko la nguo ikionyesha rundo la nguo zilizoninginea na zilizopangwa kwenye rafu na meza, huku kukiwa na watu wakitembea katikati ya biashara. Kuna nguo nyingi za rangi mbalimbali ikiwemo shati, fulani, sketi, magauni. Zimening'inia kwenye pao, zimepangwa kwenye rafu na zimetupwa kwenye marundo.

Duka la nguo inaonekana kuwa ni sehemu ya kuuzia mashati ya wanaume. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna meza kubwa iliyotandaza mashati ya miraba, yaliyokunjwa vizuri na kupangwa kwa rundo. Kuna rundo la mashati ya buluu na kijani kibichi upande wa kushoto, rundo ya mashati mekundu na meusi katikati.

Eneo la mapokezi au kaunta ya huduma kwa wateja, kwenye sehemu ya mbele ya kaunta nyeupe, kuna nebo ya Vivo yenye herufi ya rangi ya chungwa. Juu ya kaunta kuna kompyuta ndogo, vitu vidogo vya rangi mbalimbali, na stendi yenye bango la rangi ya chungwa.

Gari la zamani lililokuwa jekundu likiwa jatika hali ya ukarabati mkubwa au limebomolewa kwa kiasi kikubwa. Inaonakana kuwa ndani ya karakana au eneo lawazi lilotumika kwa matangenezo ya magari. Sahemu kubwa ya ndani ya gari imeondolewa viti vingi, zulia na paneli za ndani hazipo.

Gari ndogo nyeusi inayofanana na Toyota Paso au gari lingine ndogo la jiji. Gari hili lina rangi jeusi na linaonekana kuwa safi. Sahani yake ya namba inasomeka na ina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye kung'aa. Gari hili limeegeshwa kwenye sakafu ya vigae yenye rangi ya kahawia kijivi inaonekana barabara ya maegesho au eneo la wazi.

Gari la aina la SUV ya rangi ya kijivu cheusi, aina ya Toyota Land Crusier , ikiwa imepaki nje kwenye eneo la nyasi na udongo. Gari hilo linaonekana likiwa limepaki upande wa nyuma na kulia, likionyesha muundo wake wa kisasa. Ina kioo kikubwa cha nyuma na taa nyekundu za breki.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya machungwa angavu. Lori hii lina uwezo wa kubeba magari mengi yakiwa yamepangwa kwenye staha mbili. Kuna jumla ya magari saba yaliyopakia mengi yakiwa ni rangi nyeupe pamoja na gari moja jekundu na jingine la rangi ya kijani anjano.

Gari ya aina ya suv ya rangi ya fedha pengine Mitsubishi pajero au Montero likiwa limeegeshwa ndani ya eneo la kuegesha magari , gari linaonekana kuwa na vifaa vya mbele kama vile vyuma vya grili ikionyesha uwezo wake wa matumizi barabaani ya nje.

Gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Subaru Forester, likiwa limeegeshwa nje kwenye eneo lenye udongo au changarawe. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma au waya na majengo machache yanaonekana kwa mbali, pia kuna tanki kubwa ya maji na rangi nyeusi juu ya jengo hilo pande wa kulia. Anga linaonekana kuwa wazi na jua likiashiria hali ya hewa nzuri.

Gurudumu la gari likioshwa kwa kutumia maji yanayotoka kwa shinikizo kubwa. Gurudumu hilo ambalo lina rimu ya rangi ya fedha, linaonekana likiwa limelala chini kwenye uso wa lami au saruji. Mkondo wa maji mweupe unamwagiliwa kwa nguvu kutoka kwa kuelekea kwenye gurudumu ikifanya maji na povu kuruka pande zote.

Gari la kifahari, aina ya Sedan, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, gari hili linaonekana kuwa na rangi ya blue kijivu na lina milango minne. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha usiri na kutoonekana kwa urahisi ndani. Magurudumu yake yana spika nyingi, zenye muundo wa kuvutia.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Katikati kuna mwanamke na mwanaume wamesimama karibu na wamekumbatiana kidogo wakionyesha ishara ya furaha au kuridhika. Mwanaume amevaa shati ya bluu na mwanamke koti la mistari.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya abiria. Viti vya nyuma vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu nyespesi na vimepangwa vizuri. Vina mikanda ya usalama inayoonekana wazi. Vichwa vya viti hivi viko mbele, vinaonekana vikionyesha viti vilivyo mbele.

Gari dogo jeupe la aina ya Suzuki Alto, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo isiyo na lami. Gari limelingana moja kwa moja na mpiga picha likionyesha sehemu yake ya mbele. Nambari ya usajili ya gari ambayo ni nambari za Kenya, hii inathibitisha kuwa gari liko nchini Kenya. Nyuma ya gari, upande wa kushoto, kuna uzio wa buluu na mimea iliyokatwa vizuri.

Safu ya magari mapya ya kisasa yakiwa yameegeshwa magari yote yaliyoonyeshwa ni aina ya SUV yanaonekana kuwa mapya na yenye muundo wa kisasa. Hasaa tano za mbele na grili yao yanaonekana. Yana rangi mbalimbali zikiwemo; kijivu, bluu, nyekundu na nyeusi, zikipangwa kwa mstari mrefu.

Gari la aina la Honda lenye rangi nyeusi, likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari. Gari linaonekana liko katika hali nzuri. Namba ya usajili ya gari ni KCS 135E ambayo inaashiria kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Gari dogo la abiria aina ya vani au basi ndogo lililopakwa rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ni toyota ambayo ni maarufu sana katika usafiri wa umma nchini Kenya kama matatu. Mlango wa upande wa abiria umefunguliwa ukionyesha viti ndani. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye lami au saruji.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi yaliyotumika yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, bluu na nyeusi. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari cha Hyundai zikionyesha magari kadhaa ya eneo la mapokezi. Kuna magari matatu ya Hyundai yaliyoonyeshwa katikati ya chumba. Magari mawili ya kwanza, moja ya kahawia na lingine ya fedha yanaonekana kuwa Sedan ama SUV ndogo Gari la tatu kwa umbali ni SUV kubwa.

Gari dogo la abiria aina ya matatu lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa au likisimama kwenye barabara ya lami inaonekana kuwa ni Toyota. Jambo linalojulikana sana katika usafiri wa uma nchini Kenya. Mlango wa abiria upande wa kulia umefunguka ukionyesha viti vya ndani. Gari hili lina vioo vilivyotiwa giza kidogo.

Gari jeupe aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa jipya au limetunzwa vizuri likiwa limeegeshwa kando la barabara. Gari hilo linaonekana kuwa la mfumo wa Volkswagen Tiguan kutokana na nembo ya VW iliyo nyuma ya jina la Tiguan.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa yakisafiri kwenye barabara iliyo wazi. Lori lenyewe ni la rangi ya chungwa ikiwa na chapa la, HVS,mbele ikionyesha ni kampuni ya usafirishaji. Lina muundo maalum wa kupakia magari mengi kwa ghorofa tofauti.

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Gari hili linaonekana kuwa la mfano wa zamani kidogo lakini limetunza vizuri likiwa ligrili lake la mbele inayong'aa na nembo ya Mercedes Benz katikati.

Gari la zamani aina la Ford Capri likiwa na rangi ya manjano angavu na milia nyeusi upande wa pembeni na juu ya boneti. Gari hili lina mwili mikubwa nyeusi inayopita katikati ya boneti hadi sehemu ya paa na miili mingine midogo meusi yenye nembo inayofanana na mkia wa mbio upande wa chini wa milango.

Gari dogo aina ya matatu dogo ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye barabara ya udongo ikiwa na mandhari ya milima na mimea nyuma yake. Gari hilo ni la rangi ya fedha pengine Toyota au gari lingine la usafiri wa abiria. Inaonekana kuwa imerekebishwa kidogo kwa matumizi ya barabarani. Kwa kuwa na matairi yenye miundo mizito.

Gari la kisasa aina ya Toyota lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sakafu ya vigae. Linaonekana kuwa katika hali nzuri, likiwa na taa za nyuma nyekundu zinazoangaza na muundo wa kisasa. Nambari ya usajili ya Kenya inaonekana, na kuna vifaa vya moshi vinavyoangaza.

Magari mawili yaliyoegeshwa kwenye nyasi, yakiwa na miti mirefu na kijani kibichi nyuma yao. Gari lililo mbele lina rangi nyeusi, na linaonekana kuwa aina ya hatchback au gari dogo la abiria, likiwa na rimu za kuvutia zenye muundo wa fedha na nyeusi, madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi yakiashiria kuwa ni ya tinted ,nyuma yake, kuna gari jingine jeupe ambalo, linaonekana kuwa ni SUV.

Gari jeupe aina ya SUV linalofanana na Subaru Forester, likiwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi nyeupe na linaonekana kua katika hali nzuri. Lina matairi meusi lenye rimu za fedha. Gari limeegeshwa kwenye eneo la udongo au changarawe, ambalo linaonekana kua sehemu ya maegesho.

Safu ya magari yaliyogeshwa, yote yakiwa yanafanana kwa mtindo wa gari la familia ya SUV. Magari yamepangwa kuelekea upande wa kulia wa picha na sehemu ya nyuma ya magari ndiyo inayoweza kuonekana. Gari lililo mbele kabisa, lina rangi nyeusi likifuatwa na gari la rangi ya fedha au kijivu chepesi.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa au likitembea polepole kwenye barabara ya lami. Gari hili linaonekana kuwa la kisasa na limetunzwa vizuri. Sehemu ya nyuma ya gari ina taa za kisasa zenye muundo wa kipekee. Madirisha yamepakwa rangi nyeusi.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hili lina trela ndefu yenye matabaka mawili, iliyopakwa rangi ya manjano na nyeusi, iliyoundwa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Kuna magari manne yaliyobebwa, yakiwemo gari dogo la abiria la kijivu lililo juu mbele.

Gari aina ya Toyota linaonekana kuwa ni la zamani kidogo, limeegeshwa kando ya barabara ndogo yenye nyasi pembeni. Gari hilo lina rangi ya bluu iliyokolea na sehemu ya chini la rangi nyeupe au fedha. Lina vitu vya kuegesha mizigo juu ya paa na ngazi iliyounganishwa nyuma kwa ajili ya kufikia mzigo.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi linaonekana kama soko la wazi au la barabarani. Kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi wamekusanyika karibu na rundo la bidhaa kama vile vitunguu ,viazi vitamu na mboga nyingine. Baadhi ya wanafanya biashara wameketi chini karibu na bidhaa zao.

Sehemu ya soko la matunda na mboga, pengine katika soko la wazi au la ndani, kuna bidhaa nyingi za kilimo zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mbele ya picha, kuna rundo la viazi kwenye katoni iliyo wazi.

Maua mingi ya aina tofauti yaliyopangwa katika mapipa na ndoo yakiashiria soko la maua au duka la maua. Kuna rundo kubwa la maua meupe katika ndoo mbili na rundo la maua mekundu kwenye pipa ya kijani. Pia kuna maua mengine yenye rangi mbalimbali kama vile manjano, zambarau na rangi za mchanganyiko

Soko la wazi au eneo la wauzaji wa mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali za kilimo zikiwa kwenye masanduku na makreti kwa ajili ya kuuza. Mbele kuna rundo la matango mabichi ya aina mbalimbali, baadhi yakiwa mafupi na manene, mengine marefu bembeni mwake.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye maduka au meza za mbao. Upande wa kushoto kuna milima ya matunda, na mboga kama vile: limau, parachichi, vitunguu, ndizi, pilipili hoho, na pilipili kali, zikiwa zimewekwa kwenye vikapu, au meza.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na vitu vya kitamaduni vya Kiafrika vinavyoning'iniziwa labda katika soko la ufundi wa mikono, duka la zawadi au eneo la utalii nchini Kenya kama vile Maasai Mara Market hapo Nairobi. Kuna aina nyingi za shanga na vito vikiwa na rangi mbali mbali vikiwemo nyekundu, bluu, kijani, njano na nyeusi.

Duka la maua la barabarani au kibanda cha maua, chenye maua mengi ya rangi mbalimbali. Mbele ya picha upande wa kulia kuna mwanamke ameketi chini akishughulikia na maua amevalia, nguo zenye michoro amezungukwa na ndoo na mikebe iliyojaa maua safi ya aina tofauti.

Soko la wazi au eneo la wazi la kuuza mboga na matunda likiwa na vibanda au meza ndefu zilizopangika. Inaonekana kuwa ni asubuhi au jioni kutokana na mwanga na kuna ishara ya kuwa mvua imetoka kunyesha au imekaribia kunyesha kwani ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Njia chafu yenye maduka ya matunda na mboga pande zote mbili, kushoto na kulia mwa njia kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mbao na kufunikwa kwa mabati au plastiki vikiwa vimejaa matunda na mboga. Matunda kama vile machungwa, ndizi, maembe yanaonekana yamewekwa kwenye masanduku.

Mandhari ya soko la ndani linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi na linauza mazao mbalimbali. Linaonekana ni soko la gikomba au marikiti tukizingatia hali ya Nairobi. Katikati na upande wa kulia wa picha kuna meza na mbao zilizojaa mboga na matunda yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la vitu vya urembo au sanaa za mikono, likiwa na mkusanyiko mkubwa wa shanga, mikufu na vifaa vingine vya mapambo, vilivyotengenezwa kwa mikono. Katikati na upande wa kulia wa picha kuna mikufu mingi iliyotengenezwa kwa kombe za bahari.

Soko inaweza kuwa soko la matunda au mboga wakati wa usiku au jioni kwa sababu ya mwanga hafifu na matumizi ya taa ya bandia. Upande wa kushoto kuna milima ya matunda ikiwemo ndizi na matunda mengine ya rangi ya chungwa yaliyopangwa kwenye vibanda vya mbao. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingine zinazoonekana kama mboga au matunda pia.

Kibanda au duka la sanaa linaonekana kuuza kazi za sanaa za kiafrika. Kuna picha nyingi zilizochorwa kwa mitindo na rangi mbalimbali. Baadhi ya picha zinaonyesha sura za wanawake wa kiafrika, wanyama wa simba na tembo, mandhari ya vijiji na matukio ya maisha ya kila siku kama mama na mtoto. Baadhi ya picha zimechorwa kwa rangi ya kuvutia na zingine kwa rangi nyeusi na nyeupe.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linafanana na soko la Gikomba hapa Nairobi, kuna rundo kubwa la nguo zikiwemo nguo za mitumba zimetandikwa chini na pia kwenye rundo refu, watu kadhaa wanaonekana wakichagua au kuchagua nguo hizo, baadhi ya wanaume na wanawake wanaonekana.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa mbalimbali, hasa matunda na mboga. Kuna makundi mengi ya bidhaa zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa au vyombo, kila kundi likiwa na bidhaa za aina moja na rangi tofauti. Inaonekana kuna matunda na mboga za aina nyingi kama vile nyanya nyekundu, viazi, mazao ya kijani kibichi na mengineyo.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ambalo linafanana na soko la jijini. Kuna maduka mengi madogo yaliojaa bithaa mbalimbali yakiwemo maua, sana za mikono, nguo na vitu vingine vya kuuza. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia katika maduka.

Rundo la bidhaa mbali mbali za kitamaduni za kimaasai hasa mapambo au vikapu vilivyopambwa kwa shanga. Kuna vikuku vingi vya rangi tofauti kama vile blue , nyekundu, njano, kijani na nyeusi. Baadhi ya vikapu vinaonekana kuwa vimekusanywa juu ya vingine na kuunda minara midogo.

Soko na wazili wanaonyesha bidhaa mbalimbali za kitamaduni za Kiafrika zilizopangwa kuuzwa. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa chini ya kitambaa. Hizi ni pamoja na vyombo vya jadi vilivyotengenezwa kwa vibuyu, vikiwa vimepangwa kwa rangi nyeusi na nyekundu.

Soko la wazi inaonekana kuwa ni sehemu ya kuuzia matunda kwa kuzingatia mazingira ya biashara ndogondogo na muonekano wa watu inaweza kuwa soko lolote la wazi jijini Nairobi. Kushoto wa picha kuna mwanamke amevaa koti la jeans na bakora nyeusi akipanga matunda kwenye meza. Juu ya meza yake kuna rundo kubwa la machungwa na rundo la tufaha

Jengo la ghorofa lenye maduka mbalimbali chini. Jengo lenyewe lina rangi ya krimi na vizuizi vya chuma, na madirisha mengi. Juu ya jengo kuna bango kubwa jekundu lililoandikwa M4 Apartments. Katika ghorofa ya chini, kuna maduka yenye alama, na mabango mbalimbali. Upande wa kushoto kabisa. kuna bango la Meat Master.

Jengo jipya linaonekana kuwa linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni. Likiwa na rangi ya buluu kijivu na madirisha mengi meusi. Jengo hilo lina orofa kadhaa. Mbele ya jengo kuna ukuta mrefu, uliyojengwa kwa matofali, na nyuma ya ukuta huo kuna paa za nyumba nyingi ndogo.

Barabara ya kifahari iliyopambwa vizuri ikiwa na nyumba za kisasa na za kifahari zilizopangwa pande zote mbili. Barabara yenyewe imefunikwa kwa matofali ya rangi ya machungwa kahawia ikitoa mwonekano wa kuvutia na nadhifu.

Majengo marefu na anga lenye mawingu. Kuna jengo kubwa, refu upande wa kulia wa picha ambalo linaonekana kuwa na ghorofa nyingi. Sehemu ya juu ya jengo hilo ni la rangi ya kahawia hafifu na baadhi ya sehemu zake lina muundo wa matofali au vigae vya rangi nyeusi. Lina madirisha mengi yenye fremu ya rangi hafifu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja au mbili iliyojengwa kwa mtindo unaoonekana kuwa wa kawaida nchini Kenya, labda katika eneo la makazi. Nyumba imezungukwa na ukuta mrefu wa matofali wenye rangi ya kahawia na njano hafifu ambao juu yake kuna nyaya za umeme zenye miiba kwa ajili ya usalama.

Bango la tangazo lililotundikwa kwenye nguzo barabarani ikitangaza ofisi za kuuza na kukodisha ,bango kuu lina maandishi highway heights kilimani .juu yake ni kifuatwa na picha la jengo refu la kisasa la ghorofa ,pembeni ya bango hilo kuna bango jingine linaanza na neno look na namba ya simu imeandikwa pale chini.

Lango jeusi la chuma ambalo linaonekana kuwa mlango wa kuingilia kwenye nyumba au mahali fulani. Juu ya lango hilo na pia upande wa kushoto, kuna waya ambao mara nyingi hutumika kwa ajili ya usalama. Kwenye lango, kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa yenye maandishi kwa kiingereza maandishi hayo yanasomeka two bedroom house to let .

Majengo ya ghorofa na mazingira ya mjini. Kushoto mwa picha kuna jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kijivu na njano na baadhi ya sehemu zimefunikwa na glasi au chuma cha rangi ya buluu. Inaonekana bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni.

Jengo refu la ghorofa ambalo lina rangi ya zambarau au kahawia liko na ghorofa kadhaa na kila ghorofa lina vizuizi vya chuma. Kuna mabango mekundu juu ya jengo yanayosomeka m4 apartment . Ghorofa ya chini ina maduka mbalimbali, kila moja likiwa na jina lake kama vile dustees shop to let . Maduka haya yana milango ya vioo na madirisha ya maonyesho.

Mandhari ya barabara ya maeneo ya makazi. Katikati ya picha kuna barabara ya lami iliyo wazi. Nyumba ya barabara kuna eneo lenye nyasi fupi na kisha uzio wa ukuta nsa saruji. Nyuma ya uzio kuna nyumba kadhaa zenye paa za kahawia machungwa na kuta zenye rangi ya kahawia nyepesi.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa jengo la ghorofa au ofisi, likiwa na ghorofa nyingi. Jengo limejengwa kwa mtindo wa kisasa likichanganya rangi nyeupe, kijivu na njano angavu. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe kuashiria hali ya hewa nzuri.

Eneo la wazi, labda shamba au kiwanja cha ujenzi chini ya anga safi ya buluu lenye mawingu machache. Katika sehemu ya nchi ya picha, kuna rundo kubwa la udongo mwekundu kuashiria shuguli ya uchimbaji wa ujenzi. Kwa mbali kuna majengo kadhaa yanaonekana. Jengo kubwa la ghorofa nyingi, likiwa na kuta za rangi nyekundu na nguzo za kijivu.

Sebule kubwa iliyo wazi na ya kisasa, inaonekana kama ni sehemu ya nyumba mpya au iliyorekebishwa hivi karibuni. Sakafu imetengeneza kwa mbao zenye rangi ya kahawia zikionyesha muundo wa kisasa na safi. Kuta wa mbele una makabati makubwa yaliyojengwa ndani.

Bango la matangazo refu, linalosimama karibu na jengo. Bango hilo linatangaza, mwananchi credit , na huduma zao, ni mikopo ya hati miliki, hadi milioni ishirini na tano. Juu ya bango kuna mnebo, ya mwananchi credit , chini kuna namba ya kupiga ya simu.

Majengo ya ghorofa au vyumba vya makazi chini ya anga lenye mawingu. Upande wa kulia wa picha, kuna jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa limekamilika kwa kiasi fulani au bado linaendelea kujengwa, kwani baadhi ya kuta zinaonekana kuwa tupu na chuma kwa ujenzi kinachoonekana.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo bado liko katika hatua ujenzi. Jengo hilo linaonekana kuwa na kuta za saruji sizizopakwa rangi na madirisha meusi. Kuna nguzo za mbao zinazotumika zikionyesha kuwa ujenzi unaendelea. Jengo limegawanyika katika sehemu mbili au tatu zote zikiwa katika hatua tofauti za ujenzi.

Bango kubwa la matangazo la jengo la gorofa Hayat Heights likitangaza ujenzi unaondelea. Bango linaonyesha jengo refu la kisasa. Taarifa za mawasiliano zimewekwa pale chini. Nyuma ya bango, kuna majengo mengi na miti pamoja na nguzo za taa za barabara.

Nguzo au ukuta wa rangi ya machungwa hafifu ulio na vibandiko vya simenti au matengenezo mabaya katika sehemu mbalimbali. Juu ya nguzo kuna waya uliyokunjamana unaoashiria usalama au uzio.

Jengo la ghorofa linaonekana kuwa jipya, limejengwa kwa matofali au saruji yasiyopakwa rangi. Nguzo za saruji zinaonekana wazi. Upande wa mbele wa jengo una rangi nyekundu angavu. Pia kuna mistari ya kijivu iliyopakwa rangi kuzunguka madirisha, madirisha yana treli vyeupe.

Majengo mawili ya ghorofa inaweza kuwa yaliyojengwa kwa mtindo tofauti na kuwekwa karibu na kila moja. Jengo la kushoto limejengwa kwa matofali, lina madirisha mengi yenye nondo za chuma wa usalama. Jengo hilo lina maandishi makubwa yanayosomeka bonasta heights .

Jengo refu la kisasa la makazi au ofisi, likiwa limepakwa rangi ya bluu kijivu. Jengo lina vizuizi vyeupe vya chuma na madirisha makubwa, ikionyesha muundo wa kisasa. Sehemu ya chini ya jengo ina madirisha makubwa ya kioo, yakiashiria labda maduka au ofisi za chini.

Nyumba mpya ya kisasa ya ghorofa moja iliyojengwa inaonekana kuwa ni ya sehemu ya mradi wa nyumba ambapo kuna nyumba zinazofanana zilizojengwa karibu. Nyumba ina paa la mabati la rangi ya kijivu iliyopakwa rangi ya krimi .Sehemu ya chini ya kuta imepambwa kwa mawe ya rangi ya kahawia.

Jengo refu la ghorofa, nyingi chini ya anga la bluu na mawingu meupe. Jengo hilo lina rangi ya mchanga au la zambarau na lina madirisha mengi ya mistari yaliyopangwa kwa usawa. Baadhi ya madirisha yanaonekana kuwa na vizuizi vya chuma na matusi meusi na mapambo. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na lililojengwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa jengo la makazi likiwa na rangi nyeupe na sehemu za kahawia, lina vizuizi vilivyo vya chuma. Kuna madirisha mengi madogo meusi yaliyotawanyika katika jengo lote. Anga ni buluu na mawingu machache yanaonekana siku ya jua.

Jengo la makazi au biashara linaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Jengo lina ghorofa mbili au tatu na kuta zake zimepakwa rangi ya zambarau. Lina madirisha mengi yenye fremu za rangi nyepesi. Juu ya jengo, paa linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa au lina vifaa vya ujenzi juu yake.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa inaonekana kuwa duka la Carrefour kutokana na bango linaonekana nyuma. Mbele kabisa kuna sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kuuza la bidhaa. Kuna makonteina mengi, makubwa ya plastiki yenye vifuniko vya uwazi yaliyojaa aina mbalimbali za bidhaa kama vile matunda yaliyokaushwa karanga na nafaka.

Sehemu ya duka kubwa au duka la rejareja, kuna rafu nyingi ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa sabuni, shampoo dawa ya meno, vipodozi bidhaa za kusafishia na vitu vingine vya nyumbani na binafsi. Vikiwa katika chupa, pakiti na makopo.

Duka kubwa la rejareja au duka kuu linaloonekana kuwa la kisasa na lenye mpangilio mzuri wa kuzingatia mazingira ya kibiashara nchini Kenya inaweza kuwa duka lolote la kisasa jijini Nairobi. Sakafu ina vigayo vyenye muundo wa kijiometria wa rangi tofauti za kahawia na inang'aa.

Ndani ya duka au soko la rejareja ambapo safu zina kreti tupu za kijani, pengine zikingoja kujazwa au bidhaa. Kuna vitu vichache vyeupe ndani ya moja ya kreti hizo. Safu za chini kabisa zimejazwa majani mabichi yanaonekana kuwa sukumawiki au mboga nyingine ya majani zikiwa zimepangwa kwa wingi. Stedi imeundwa kwa rafu za mbao na fremu ya kijani na ina magurudumu chini, ikionyesha inaweza kusongeshwa.

Foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa biskuti na vitu vilivyofunganishwa katika duka kubwa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na lebo za bei zinaonekana kwenye kingo za rafu. Njia ya katikati ni pana na inaonekana kuendela mbali ndani ya duka.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha rafu ya bidhaa. Rafu ya kulia kuna rafu nyeupe yenye ngazi tano iliyojaa bidhaa za chokoleti na bibi. Rafu ya kushoto kuna rafu nyingine iliyojaa mifuko mikubwa pengine ya unga au bidhaa nyingine ya chakula ambazo baadhi zimebakwa rangi ya kahawia na vimefungwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa Quickmart. Duka hii ina taa za kisasa na mbao zilizopangika. Sakafu ni safi na pana. Wateja wachache na wafanyikazi wanaonekana wakitembea ndani ya duka. Inaonekana kama duka kubwa lenye bidhaa nyingi na mazingira safi ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, labda rejareja, ikionyesha sehemu ya kuuzia bidhaa za mikate na keki. Kuna maduka makubwa yenye vioo vinavyoonyesha aina nyingi za mikate, keki, donati, mandazi na bidhaa nyingine za kuokoa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu za vioo zikionekana safi na za kuvutia. Baadhi keki zimepandwa kwa uzuri.

Foleni ndefu ya rafu za maduka makubwa rejareja zilizojazwa na bidhaa mbalimbali hasa bidhaa ya meno na dawa za usafi kinywa. Bidhaa za colgate zinaonekana kwenye rafu za juu upande wa kulia, zikiwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au duka kuu likiwa na idara mbalimbali za bidhaa. Sakafu ni nyeupe na ina vigae vya mraba ikionyesha usafi na nafasi. Kushoto kuna rafu za sehemu za kuuza matunda na mboga, ambapo matunda na mboga nyingi zimepangwa kwa wingi. Pia kuna watu wachache wanaonekana wakitembea au wakichagua bidhaa.

Sehemu ya soko kubwa au duka la rejareja, yenye sehemu ya matunda, na mboga hasa viazi na vitunguu. Kuna wingi wa viazi vya aina tofauti: vyeupe, vyekundu, viazi vitamu au nduma, zinazokatwa, na vitunguu vyekundu na vyeupe, vikiwa vimepangwa katikati trei na maboksi, ya plastiki nyeusi. Baadhi ya vitunguu vimefungwa, kwenye nyavu.

Sehemu ya inje ya duka kubwa la chandarana foodplus bango kubwa linaonekana wazi ndani ya duka, kuna mtu mmoja pengine mfanyakazi akifanya kazi kwenye kaunta au eneo la malipo, kuna rafu za bidhaa linaonekana kwa mbali pia kuna bango kubwa la matangazo.